Uso wa mtoto unaonekana kuhisi uchungu sana, kutokana na dawa anayoekewa maana kwamba yeye ni mgonjwa, mtoto kwenye pua kuna kamasi, mwonekano huu unaonyesha kuwa anaupitia homa. mama yake amemshikilia ndiye asisumbue daktari.